Huyu ni mganga kutoka nchini Nigeria anaganga kutumia madawa zake. Anapeana dawa za kienyeji kwa watoto na watu walio na ulemavu katika miili zao.

Mhudumu wa afya, anakagua mtoto, aliyezaliwa hivi punde, mhudumu huyu amefurahi sana kupata mama amezaa vizuri, na mama ako hali nzuri.

Huu ni mhuduma wa dawa ya mimea. Ananyunyizia dawa mimea aina ya kahawa iliyoko jijini Eldoret. Mhudumu huyo amevaa vizuri ili kujikinga kulingana na madhara ya dawa haya.

Kwa hospitali tunaona mhudumiwa na mhudumu anaonyeshwa jinsi ya kuwekesha meno ya kubandika. Kuna tarehe, kuna kalenda, kuna kalamu na mask .

Hii ni kisima iliyojengwa na serikali ili kusaidia watu wa eneo la ukame. Watu hawa hukuja kila asubuhi na jioni ili kupata maji haya ya bure yaliyotengenezwa na...

Huu ni mhudumu wa afya kutoka serikali ambaye anahudumia watoto kutoka miezi tisa hadi miaka kumi na nne. Wamepatiana chanjo hii kudhibiti ugonjwa wa malaria.

Huyu ni mkulima anayenyunyuzia mkulima dawa katika shamba lake la mahindi. Mkulima huyu amevaa vizuri ili kujikinga na maradhi kutokana na athari za madawa hizi. Mkulima huyu